Ukuta umepakwa rangi nyeupe. Ina maandishi yanayosema kuwa Kenya Society for Deaf Children . Kuna mchoro wa sikio. Pia kuna bendera ya Kenya. Bndera hizi ni mili ambazo zimetenganishwa. Kuna balloon za rangi tofauti tofauti ikiwemo samawati, nyeupe na kijani kibichi.

Kuna cheti iliyo na rangi mbalimbali. Katika upande wa nyeupe, kuna herufi za kiswahili zilizoandikwa kwa ukubwa na udogo. Pia kuna alama ya mshangao na alama ya kiulizi.